Ni mfumo wa kiteknolojia inayotumika ya kisasa katika baadhi ya shule zetu za kisasa kwani mfumo huo huwa inatumika hasa kwa matumizi ya tarakilishi na kadhalika zinazotokana na teknlojia ya kisasa katika shule zetu.

Binti watatu waonekana kufurahishwa na kutumia mfumo mpya wa kisasa wa kiteknolojia. Hii inatokana na utumiaji wa kompyuta ya mkononi tarakilishi kuu hasa katika kuweza kuvumbua baadhi ya masomo ya kisasa inayotumika hasaa kwa wakati huu wa kisasa. Hawa watu wanaonekana wakishiriki kwa pamoja katika utumiaji huu wa kiteknolojia.

Daktari huyu kuonekana kuweza kufanya uchunguzi inaohusiana na matibabu ama shughuli za kiafya humu hospitalini kwa utumizi wa teknolojia ya kisasa kama vile tarakilishi kwani huweza kurahisisha baadhi ya mambo na elimu mtu huweza kuhifadhi ama kupata katika sekta hii ya kielimu.

Ni utumiaji wa kompyuta ya mkononi katika kuweza kuvumbua ama kuweza kufanya tafiti, wakielimu wa utumiaji wa teknolojia ya kisasa mbali na hayo mfumo huu umeweza kutumika na watu wengi si wanafunzi wa kichekechea, darasa la kwanza, vyuo vikuu na shule ya upili.

Mfumo huu wa kiteknolojia hasaa unatumia katika sehemu tofauti tofauti kama vile matibabu hospitalini kuweza kuchunguza baadhi ya magonjwa na pia huchunguza baadhi ya dawa zonazoweza kutumika katika kuweza kutibu baadhi ya maradhi yanauokuxa ama yanayowrza kupatikana katika sehemu hii ya n hi ama sehemu tofauti tofauti kutoka a na wauguei tofauti tofauto

Mfumo huu wa kiteknolojia haswa umeanza kusambaa katika sehemu tofauti za humu nchini Kenya, na katika kuweza kuzindua na kufanya utafiti ya namna ya kuweza kuimarisha na kuinua mfumo huu wa kiteknolojia hasa katika masomo ya kisasa madarasa tofauti tofauti.

Ni miundo ya kisasa ya usomaji hasa kwa watumizi wa tarakilishi kwa mfumo moja waweza kupata elimu kwanza kufanya uchunguzi hasa wa kilimo kwa kutumia mtandao huu wa kiteknolojia. Basi mtu huyu aliye hapa anaomekana akitumia tarakilishi lake akiwa amevalia kwa maskio ili aweze kuyasikia masomo anayo yapata kwenye tarakilishi lake.

Ni mfumo mpya na hasa unaosambaa kwa upesi mno na tena haraka mfumo wa elimu wa kiteknolojia wa kisasa. Hii ni ambako hutumika hasa kwenye sehemu tofauti tofauti si vyuo vikuu, ofisini, hospitalini na baadhi ya sehemu inataka kufanya uchunguzi wa elimu ina funzwa ama ina someka kwa

Binti huyu aonekana kujazwa na tabasamu mno huku akiweza kutumia mfumo huu wa kiteknolojia, haswa katika kuweza kutumia kompyuta ya mkononi. Mbali na hayo, twaweza kuona kila baadhi ya vifaa ama elimu anayopata kutoka katika teknolojia hii. Simu yake ikiwa ya rununu kama njia mojawapo ya teknolojia ya kisasa.

Mfumo huu wa elimu umeweza kutumika na wengi na kuweza kumilika na wengi katika hasa matumizi wa tarakilishi, kwa kuweza kuchambua na kufanya uchunguzi katika masomo ya sasa, si kimaendeleo, si kielimu, si maendeleo ya hapa na pale katika nchi yetu.

Mfumo huu ya utumizi wa kiteknolojia katika sekta ya masomo imeimarika sana haswa kiwango cha kwamba imewanufai ama imewapa manufaa sana watoto wadogo kama hawa mabinti wawili ambao wanaotumia tarakilishi lao kwa kuweza kusoma baadhi ya masomo wanayopata katika sehemu hii.

Ni mfumo mpya haswa ya kiteknolojia haswa linalutumika katika utumiaji wa tarakilishi kwa kuwa na kiteknolojia ya kisasa ya kuweza kuvumbua mfumo mpya wa kimasomo. Kuliko hapo awali hivi sasa mwalimu mmoja anaonekana kutumia mfumo huu kufunza baadhi ya wanafunzi wao namna hasa katika sehemu ya hesabu.

Mwanafunzi huyo aonekana kuweza kufurahia kwa utumiaji wa kiteknolojia ya kisasa. Hii ni kutokana na utumiaji wa kompyuta ya mkononi katika kuweza kufanya utafiti, na hasaa uchunguzi maalum na zaidi anaweza kupata shuleni kutokana na walimu wao na katika utumiaji wa tarakilishi ama kompyuta ya mkononi.

Ni baadhi ya mambo zinazopatikana katika elimu ya kisasa hasa zilizoweza kuchumbuliwa katika utumiaji wa uvumbuzi ama vumbuzi wa kiteknolojia kutumika katika baadhi ya masomo na vyuo vikuu na lengo lingine la shule hasa katika sekta ya masomo.

Mtu mmoja anaonekana akitumia kompyuta ya mkononi katika kuweza kufanya uchunguzi na hasaa, katika masomo. Kuna mojawapo ya watumizi ya kiteknolojia ya kisasa katika sekta ya elimu.

Mfumo mpya wa kiteknolojia asa umechangia pakubwa katika kuweza kutumika haswa katika vyuo vikuu, shule upili na shule ya chekechea za kutoka darasa la kwanza kupanda hivyo, hivi basi baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wakionekana kutumia aina tarakilishi ama kompyuta mkononi kwa kuweza kuchambua zaidi katika elimu yao ya kisasa. Hawa ni vijana wawili watatu na binti mmoja.

Ni aina ya mfumo na utumizi wa kiteknolojia katika kuweza kuvimbua na wasmaji wa vitu kadha kadha humu nchini Kenya kama ikiwemo. Mbele yetu kuna mja mmoja amabaye anatumia tarakilishi lake la mkono katika kuweza kusoma zaidi jinsi kile binadamu hufanya kazi.

Ni sekta moja hasa katika bwala au bweni kwenye na ambako baadhi ya vifaa kama vile miti na meza zimeweza kupangwa kwani hasaa watoto wadogo wa chekechea huja sehemu hii na kuweza kupata maakuli zao ama chakula chao labda cha asubuhi, mchana au jioni katika sehemu hii ya maakuli.

Ni sekta ama mahali ya mahakama, kwenye baadhi ya watu wa hasa ambao wameweza kujumuika pamoja wakiwa wameketi kwenye viti hivi na hali hile ya mahakama ikiwa inaendelea kwani watu wanaonekana wakiwa na vitu vya kunakili yanayoendelea katika sehemu hii ya mahakama.

Ni katika dimbwa la kuogolea kwenye na ambako baadhi ya watu tofauti tofauti hufika sehemu hii, kwa kujifurahisha ama katika mashindano ya kuogolea jinsi. Jaa huyu anavyofanya hali hii katika dimbwi hili huku akiweza kuogolea na akiwa amevalia pia miwani za kuzuia maji kuweza kufika machoni pake.

Mandhari ni chumba cha kulala ambamo kuna baadhi ya vitanda katika sehemu hii. Mbali na hayo pia yameweza kutandikwa kwa makini mno. Yote yanaweza kutumia mavazi ya malazi yenye yanafanana yote yakiwa meupe. Vitanda hivi vikiwa na sehemu bili. Upande wa juu na upande wa chini.

Ni mandhari ya maktaba kwenye ambako kuna binti mmoja aliyekuja hasa kwa kuchukuwa kitabu moja ya kuweza kuzimbua na kusoma ili kuweza kupata maarifa mengi yanayo tokana na uandishi kwa njia ya vitabu vya kisasa. Kwani maktaba hii ikiweza kumiliki vibaadhi vya vitabu humu ama sehemu aliyomo binti huyu.

Ni baadhi ya vifaa zinazotumika hasa vifaa vya uma umuhika ni katika sector ya michezo kwenye ni ambako tunaona, kunalo bwalwa linalo weza kuhifadhiwa lenye ambalo hutumika na watu tofauti tofauti katika michezo ya kuongelea na hasa wengine hukuja uku kujiburudisha kutokana na maji yaliohifadhiwa katika bwalwa hile.

Ni binti walioonekana kuwa na tabasamu tena tele na hasa binti hawa au mabinti hawa hutumika kuweza kuwaburudisha watazamaji haswa katika mchezo wa kikapu wa basketball na pia kwa kuweza kuwapatia motisha wachezaji katika uwanja.

Midawati na viti vikiwemo mbao zingine ambazo hutumika katika sekta ama sehemu za elimu kama vile shuleni, mojawapo ikiwa ni darasani ambako baadhi ya vifaa kama vile dawati, viti, ubao, kalamu, vitabu kutumika. katika somo ... ama uelezaji wa masomo shuleni.

Ni mandhari ya maktaba kwenye na ambako baadhi ya wanafunzi wanaonekana kujumuika kwa pamoja huko wakiweza kuja kuchunguza au kuchukua baadhi ya vitabu kuweza kupata elimu inayotokana na vitabu vilivyomo humo maktabani. Baadhi ya wanafunzi waliomo katika sehemu hii ya maktaba kunao binti na wanaume wawili baadhi ndio wanaume mmoja wake ameketi sehemu moja ya chini.

Ni mandhari ya bweni, kwenye na ambako wanafunzi huja kulala kwenye sehemu hii, kwani hasaa hii sehemu baadhi ya vifaa vinavyo patikana katika sehemu hii ya bweni hupatikana katika baadhi ya shule kama vile chuo vikuu, shule ya ufugaji na kadhalika.

Ni chumba kimoja kikubwa hasaa chengine ambacho hutumika katika kuweza, kufunzia, wanafunzi na baadhi ya watu katika sehemu hii, mbali na haya pia kwa kuweza kufanya, mkutano, unaojumuisha watu wakubwa, na wenye, cheo, chao juu, mbali na hayo pia katika hutumika katika uchezaji, wa elimu, katika sehemu hizi za shule.

Ni aina tofauti ya vifaa kama vile viti, kidimbwi cha kuogolea na kadhalika za aina hasa hutumika katika sehemu hii ya ufunzaji ama sehemu yenye na ambako mafunzo ya kuogolea hutendeka katika kidimbwi hiki cha kuogelea.

Ni mandhari mwa chomba cha kulala kwenye na ambako kunao kitanda kilichoweza kutandikwa vizuri tena safi mno huko mandhari yake ikiwemo dirisha, pazia na sakafu ikiwa imeweza kusafishwa kama njia moja kuweza kuhifadhi usafi kuweza kuboresha usafi katika vyombo vyetu vya kulala au vya malazi.

Ni sehemu, ama ni chumbani kuliko haja ya kupangua, katika humu ndani, kuna runinga, viti, picha, kadibodi ama sehemu ya kuwekea nguo, viti na kadhalika zilizoweza, kuwa katika sehemu hii, inaudible nyumba hili limeweza kupakwa rangi nyeupe, tena ya kuvutia mno, katika mandhari yale, ya ndani.

Ni mandhari ya maabara kwenye na ambako baadhi ya vitu cha kuchunguza katika sehemu hii na mnazi vinavyoweza kutumika ama katika kuweza kuhifadhi afya ya mwanadamu katika kuweza kuzindua baadhi ya vifaa vinavyoweza kutumika katika kuhifadhi mazingira yetu na afya za watu.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vyeusi, vikiwa vimepangwa safu mbili ndefu. Kuta ni nyeupe, na kuna madirisha juu. Jukwaa lina milango miekundu na kuna spika zimeining'inia. Sakafu inaonekana ya mbao. Ni eneo zuri la mikutano au matamasha.

Ni katika sekta ya maktaba kwenye eneo ambako huweza kumilikiwa haswa nawanafunzi tofauti ana linalotumika katika sekta au sehemu ya ualimu. Walioweza kuzuru eneo hili hasa ni wanafunzi ili kuweza kusoma katika sehemu hii iliyokimya.

Ni katika maabara ya tarakilishi kwengine ambako kunao wanafunzi waliokusanyika pamoja katika sehemu hii kwa kuweza kuitumia mfumo ule wa tarakilishi kuweza kusoma masomo yao ya kisasa. Huku baadhi yao wakiweza kufanya uchunguzi na kusaidiana katika kuweza kuvumbua zaidi hasaa na masomo yanayotumika kwa utumizi wa teknolojia hii.

Ni baadhi ya vyombo au jengo lilioweza kujengwa zenye na amabazo hasa hutumika katika masomo kwani ,sehemu ikiwa ni mojawapo kama vile, sehemu moja yenye na ambao hutumika kufanyia utafiti kama vile maabara ikiwa ni mfano mwema.

Ni katika sekta ya michezo kwenye na ambako aina tofauti tofauti ya michezo kama vile mchezo wa vikapu huweza kuwa hurudisha na kuweza kukuza baadhi ya talanta walizo nazo wanafunzi hawa kama jinsi ionekanavyo katika sehemu hii, baadhi ya wanafunzi huweza ama wachezaji kukutana pamoja katika uwanja.

Ni aina ya maigizo inayofanywa katika ama hasa katika shule za upili huku baadhi ya wanafunzi wakiwa wamejumuika kwa pamoja wasichana kwa wavulana katika kuweza kucheza mchezo wa maigizo kuweza kuwafurahisha walimu na watazamji sehemu hii kwani ni njia moja ya mafunzo inayotokana ama inayopatikana katika shule za upili ya kisasa.

Ni mchezo unaopatikana hasa shuleni hasa inajumuisha wanafunzi wa shule ya upili. Katika mchezo huu kama njia moja ya kuweza kukuza akili zao kupanua mbali na yale wanayopata darasani. Hii njia moja ya kuweza kujumuika pamoja na kushirkiana katika mchezo tofauti tofauti za shule ya upili.

Ni katika mahabara ya shule ya upili kwenye abao uchunguzi hufanyika. Katika kuchunguza baadhi ya kemikali ambazo hutumika katika masomo ya kisasa na saa utalamu unaotumika katika kuweza kuchunguza baadhi ya kemikali na vitu za venye ambavo kwa ki afya hola na kadhalika.

Ni katika sekta ya Kisayansi hasa inayotokana na masomo ya shule ya upili kwenye na ambako binti huyu anaonekana kuweza kuchanganya kemikali tofauti tofauti ili kuweza kuona kitakacho kuwa kikifanyika katika sehemu ile na anayekuweza kujua ama kutumia kemikali ile katika kufanya uchunguzi.

Ni mandhari ya shule moja, hasa shule ya upili kwenye na ambako baadhi ya wanafunzi, wamekusanyika kwa pamoja mbele ya basi lao. Kwa kuweza kuonyesha umuhimu wa masomo, wanayopata katika sehemu hii ya shule. Mbali na haya tabasamu na uerevu walionayo kutokana na elimu, waliweza kupatiwa na walimu wao katika shule ya upili.

Wanawake wawili, mmoja akiwa na umri mdogo, wakitumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima, ambaye ana tabasamu usoni, amevaa fulana ya zambarau na ana nywele zake zimefungwa nyuma. Anafanya ishara kwa mikono yake, na msichana mdogo, aliyevaa shati la bluu, anamwangalia na kuonekana akijibu au kujifunza ishara hizo.

Ni njiawapo, ya, elimu spesheli, unaotokana hasa katika sehemu moja kama tunavyoona, hii ni sekta ya, upishi, kwengine ambako kunao binti wawili wanaonekana, wakifunzana namna, na njia ya kuweza kupika aina tofauti tofauti, za vyakula.

Ni njia moja kuwa ya kuonyesha upendo kwa wanafunzi, watoto walio na uwezo tofauti tofauti ,mbali na hayo ni njia moja ya kuonyesha umuhimu wa masomo katika afya moja kwani njia hii ni ya kuweza kuonyesha upendo na umoja uliopo kati sisi sote.

Watoto wa chekechea, wa darasa la chini kuweza kujumuika kwa pamoja wakiwa na furaha, wako wakiweza kutumia baadhi ya rangi katika masomo yao kuweza kuonyesha, aina tofauti tofauti za rangi, walizonazo ya kwanza ikiwa nyekundu, ya pili kijani, na kadhalika, kwani watoto hawa wanuiwa wameweza kujumuika kwa pamoja , kuna wabinti wawili na wavulana wawili, wakionyesha aina tofauti tofauti za rangi.

Ni mfumo mmoja wa kielemu wa kispesheli hasaa inayotumika na wanafunzi wenye uwezo tofauti, hii ikiwa njia moja ya kuweza kudhamini elimu na kuweza kupata elimu kupitia kwa njia hii ya kispesheli kwa mafunzo iliyo na uwezo tofauti.

Naam, kunaye binti moja mwalimu akiwa na mwanafunzi wake ambaye anaonekana kutumia baadhi ya vifaa kuweza kumfunza mwanawe, huku akiweza kunyonyesha hii kinaitwa hivi, hii inaitwa hivi, ama hii inatumika katika kufanya vile. Watu hao wawili wanaonekana kuwa katika mandhari ya kielimu ama ya mafunzo. Huku wakiwa wameketi sako kwa bako kwa umakini.

Mandhari ya darasani, kwengine ambako kuna mwanafunzi anaye, funzwa, kupitia baadhi ya vifaa vya kiteknolojia ya kisasa, kwani ikiwa mojawapo ya kuweza kuwafunza, watu walio na uwezo tofauti tofauti, kuweza kupata elimu, mwanafunzi huyo anaonekana kuwa makini huku akiweza kumsikiliza mwalimu, anavyo, mfunza.

Ni utumizi wa kiteknolojia has wa katika mfumo huu wa kisasa wa msomo yenye na ambako hutumika na waja tofauti tofauti na walio na uwezo tofauti tofauti hasa katika kuweza kusoma katika njia moja kama hii ni utumiaji wa fununu kuzungumza huku ikiweza kuandika maneno. Anazungumza pale kwenye skrini.

Mama akiweza kumuonyesha mwanawe namna ya kusoma kwa kutumia vyeti tofauti tofauti ikiwa mojawapo watoto wenye uwezo tofauti tofauti. Kwanza kuwafunza kwa njia tofautitofauti na spesheli sana kwa wanawe likiwa na picha na vitu vya kuguza.

Baadhi ya wanafunzi wenye uwezo tofauti tofauti ama kwa njia ingine walemavu kuweza kushiriki pamoja katika kufunzana na uwezo wao tofauti tofauti walizonazo katika elimu ya kisasa ni kama njia moja ya kuonyesha upendo na mafunzo ya kisasa.

Ni mfumo wa kisasa tena mpya inayotumika hasaa na wanafunzi ama waja wenye uwezo tofauti tofauti. Hasaa wengine ambao wana uwezo wa kuweza kuona, kwani hutumia mfumo huu kuweza kuyaguza baadhi ya vifaa hivi ilikuweza kujua ni nini hasaa kinachozungumziwa katika sehemu hii ama wanachofunzwa.

Ni upendo na utabasamu mwingi unaoneka humu baadhi ya wanafunzi wakieza sema turi akiweza kufunzwa namna ya kuweza kusoma elimu hii ya watu spesheli wenye uwezo tofauti tofauti ili kama njia moja ya kuonyesha hakuna ubaguzi kwa walio na uwezo tofauti tofauti na wa kawaida.